Mashabiki kuytoka nchi ya Kenye wengi wanaonekana wanawake na wamevalia rangi nyekundu wanashangilia wakiwa wameshika bendera ya kenya wanaumekadhaa pia na waote wanaonekana wanasherehekea.

Huku kuna kikapu ambacho mara nyingi huwa inatumika kuwekea takataka. Kikapu hiki ni ya yangi inakaa nyeupe nyeupe na imeandikwa kenpoly .Kikapu hiki pia kikona mashimo isipoweza kuwezesha maji au kitu chochote ambacho kina umajimaji kuweza kupita.

Wafanyakazi wa serikali. Kuna wanaume wawili ambao wanasalimiana waevaa suti nyeusi na nyuma yao kuna wanaume wawili, ambao wamevaa nguo za kuonyesha huenda ni majaji. Wamevaa nguo nyekundu ambayo ikona nyeusi.

Usajili wa wananchi unaendelea huku kunaonekana kuna wanaume wameketi wakiwa na makaratasi na kalamu mkononi, kuna msichana ambaye amesimama na ameshuka nywele ya rangi ya bulu.

Idadi wa mpira wa kandanda timu tofauti mbili, kuna kundi yenye wanavaa rangi ya kijani kibichi na wengine wanavaa rangi ya manjano huku wakiwa uwanjani na mashabiki pia wanaonekana.

Ofisi ya serikali inayoitwa Huduma Centre huku kuna mhudumu ambaye yuko nyuma ya kompyuta ambaye anahudumiwa pia amesimama kando yake au ameketi kando yake.